Mfumo wa bustani ya maji, labda hydroponics . Mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa juu ya maji. Maji yanatiririka yakisambaza virutubisho. Kuna pia mimea mirefu nyuma. Ni njia mpya kabisa ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mizizi ya mimea inaonekana wazi bila udongo. Mimea hii inakua ndani ya vyombo vyeupe maalum ikiwemo mmea mkubwa wenye majani mabichi.

Bustani ndogo ya hydroponics iliyowekwa wima kwenye ukuta wa mbao. Mabomba meupe yamepangwa kwa safu tatu, yakipanda mboga za majani kama lettuce na mimea mingine. Chini kuna masanduku ya udongo yenye mimea mingine.

Bustani kubwa ya mimea ndani ya chafu. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe. Maji yanaonekana yakipita kwenye mfumo. Mimea mingine ya rangi tofauti inaonekana mbali. Inaonekana ni kilimo cha kisasa.

Mfumo wa bustani wima. Mimea midogo inakua kwenye mabomba meupe na kijivu yaliyopangwa wima. Inaonekana kuwa mfumo wa hydroponic , ukionyesha kilimo kisicho cha kawaida. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma.

Mimea ya kijani kibichi ikikua kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo. Majani yanaonekana safi na yenye afya. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ikitumia mbinu ya hydroponic .Mizizi haionekani bali tu sehemu ya juu.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic . Mimea imepandwa bila udongo. Saladi za kijani kibichi zimepangwa kwa safu nadhifu kwenye mabomba meupe. Maji yenye virutubisho hupita kupitia mabomba hayo.

Bustani ya kisasa ya hydroponics ambapo mimea inalimwa bila udongo. Mistari ya mabomba meupe inaonekana, ikiwa na letusi ya kijani kibichi na aina nyingine ya mimea yenye rangi nyekundu. Mpangilio huu unaonyesha teknolojia.

Shamba kubwa la mboga. Makabichi mengi yamepandwa kwa mpangilio. Yanaonekana yamekomaa na safi. Miti mirefuinaonekana nyuma. Udongo unaonekana kuwa na ruruba. Ni eneo la kilimo lenye ustawi.

Chafu kubwa yenye mimea mingi ya nyanya iliyopandwa kwa safu ndefu. Nyanya nyingi bado ni mbichi zikiwa na rangi ya kijani kibichi, huku zingine zikianza kuiva na kuwa nyekundu au chungwa.

Mwanamke akichuma kahawa shambani. Amevalia nguo nyeupe na sketi ya bluu. Vichaka vya kahawa vimejaa matunda yakiwa na rangi nyekundu na kijani. Anga ni safi, lina mawingu meupe machache. Mitambo ya miti inaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Ni shughuli muhimu ya kilimo.

Bustani ya mboga ndani ya chafu. Majani mabichi yamepandwa kwa safu nadhifu. Mkulima mmoja anaonekana mbali akifanya kazi shambani. Jua linawaka kupitia paa la uwazi la chafu. Mazingira yanaonekana tulivu na yanalindwa vizuri.

Shamba kubwa lina mimea mingi ya kabichi iliyopandwa kwa safu nadhifu. Ardhi inaonekana yenye rutuba. Mbali kidogo kuna njia ndogo inayopanda kwenye mlima. Miti michache inaonekana kwenye upeo wa macho.

Wafanyikazi wakichagua pilipili hoho za kijani kwenye mkanda wa kusafirisha. Wamevalia glovu na fulana wakionyesha usafi. Pilipili hoho zimepangwa vizuri, zikionekana safi sana. Hii ni sehemu ya mchakato wa uzalishaji au ufugaji.

Mkulima akitembea shambani, amevaa koti kofia na buti akiwa na mkoba mgongoni. Mahindi na mimea mengine ya kijani imepandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa na rotuba. Mandhari ya miti inaonekana nyuma, inaonyesha kazi ya shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unafanya kazi. Maji safi yanatiririka polepole. Mimea michanga inakua vizuri. Udongo unaonekana unyevu unyevu. Kilimo bora kinatumia mbinu hizi.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu. Mistari ya mimea midogo imepandwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji kwa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya mistari ya mimea. Nyuma ya shamba kuna misitu wa migomba.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi labda mboga. Vinyunyuziaji viwili vimezimika vikirusha maji hewani na kuunda ukungu wa matone. Mwanga wa jua unaonekana kupitia matone ya maji.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo. Kuna matuta mengi yaliyochimbwa kwa usawa. Mabomba meupe yamepangwa kando ya matatu, huenda kwa umwagiliaji. Udongo unaonekana mkavu. Mbegu huenda zitapandwa hivi karibuni.

Shamba kubwa. Ardhi imelimiwa ikiwa na mistari mingi iliyopangwa. Mifereji ya maji inaonekana wazi ikitumika kwa umwagiliaji. Maji inatiririka katikati ya mistari. Miche na mimea michache ziko mbali sana. Eneo linaonekana tayari kwa kilimo. Anga ni safi hakuna mawingu mengi.

Shamba kubwa lenye mahindi lenya mfumo wa umwagiliaji. Maji yanapita kwenye mtaro mrefu. Mabomba mingi yamewekwa kando ya mtaro yakielekeza maji shambani. Anga ni buluu na safi.

Shamba kubwa lililolimwa na mimea midogo imepandwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba meusi yaliyonyooka yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea.

Ukulima wa kisasa ambapo mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Maji yanayotiririka pole pole kwenye mfereji maalum yakifikia Kila mmea. Mabomba meusi yamepangwa kando ya kila mstari.

Bustani ndogo. Mimea ya kijani inakua kwenye udongo mweusi. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji likipita katikati ya mimea likidondosha maji. Mimea inaonekana safi na yenye afya. Hii inaonekana kuwa bustani ya nyumbani.

Bustani kubwa yenye mimea midogo, iliyopandwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana, ukiwa na mabomba meusi yaliopangwa kando ya mimea. Muundo ambao umetumika kama kivuli.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa shambani. Mabomba meusi yamelazwa chini. Mimea michanga imeota vizuri. Udongo umeloa unyevu unyevu. Kilimo kinatumia teknolojia.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ardhini yenye rangi nyekundu. Mabomba meusi na marefu yanaonekana yakipitisha maji, huku ncha za kijani zikiashiria sehemu za kudondosha maji kwa mimea.

Shamba kubwa la kijani. Kuna mifereji mirefu ya maji ikitumika kwa umwagiliaji wa mimea. Miti michache inaonekana mbali. Ardhi inaonekana kuwa na rotuba, ni mfumo mzuri wa kilimo.

Mmea mdogo uliopandwa shambani. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji likipitisha maji karibu. Tone la maji linaonekana likitiririka. Mandhari ya mbali ina miti na anga ya buluu, inaonyesha mfumo bora wa kilimo.